Tangazo hili limeletwa na wizara ya afya, ambapo wanatangaza kuhusu afya njema ya kiakili, ambalo litafanyika baada ya siku kumi ambazo zimebaki.